Hapa ni duka ambalo wanauza dawa ya kienyeji na tunaona dawa ambayo yamewekwa Kwa machupa mengi sana, kuna zingine ambazo zimewekwa kwenye karai ambayo yanakaa unga unga.

Huku ni roomi cha wagonjwa wenye tatizo kwenye meno na tunaona wauguuzi ambao wanautazama mdomo ya huyo mama ambaye amelazwa kwenye kitanda.

Hapa tunaona magari mengi sana ambayo yako kwenye maji na inaonekana kuwa mvua imenyesha kwa wingi na kusababisha mafuriko.

Hapa ni nasari na tunaona daktari amevaa stethoscope na anasikia mdundo wa mtoto huyu mchanga ambaye amelazwa kwenye glasi hii.

Hii ni dawa na kwa mara nyingi huwa yanatumiwa kutibu magonjwa kama homa ambayo yanashika watu ama zinazoambukiziwa na watu wengine.

Hapa ni hospitalini, tunaona dastardly ambaye anashika mkono ya huyu mwana dada na yeye anaonekana kuzungumza na yeye.

Hapa tunaona mtu ambaye ameketi chini na yeye anadungwa sindano na huyu daktari ambaye amevalia koti refu jeupe.

Tunaona watu wengi ambao wamo humu wanangoja wapewe huduma. Wengi wao wamefunika mapua yao kwa kwa maski.

Tunaona gari ambalo linajaribu kuvuka kwenye maji haya mengi inaishara ya kuwa mvua kubwa imenyesha na mafuriko yametokea kwenye sehemu hii.

Huku ni maabara na tunaona mkaguzi ambaye yeye ni daktari akikagua dawa haya kwa kuwa ni la muhimu sana kujua baadhi ya dawa ambayo umeyaitisha kutoka kampuni zingine.

Hapa ni darasani na tunaona mwalimu amesimama mbeleni, ili kuwafunza wanafunzi hawa ambao wameketi chini. Inaonekana wamejazana sana kwenye huu darasa na wameketi wawili wawili.

Hapa ni hospitalini na tunawaona madaktari wawili wao wanaonekana kuwa makini sana kwenye huu kazi ambao wamejaribu kufanyia upasuaji mgonjwa ambaye amelazwa kwenye kitanda.

Tunaona mkono ambao inaonekana kuwa na ugonjwa na huyu muuguzi amevalia glavu kwenye mkono yake na mwilini pake amevaa nguo mazito yanafunika mwili yote.

Tunaona juu ambayo imetengenezwa na ustadi wa kisasa kando yake kuna tangi ya maji ambayo mtu ukitokesea unanaweza ukitokea unaosha mkono ili kusuia kueneza magonjwa.

Humi ni hospitalini na tunaona madaktari ambao wamevalia nguo kijani na hawa wanashughulikia mgonjwa ambaye amelazwa kwenye kitanda. Kunao manesi ambao wamesimama kando yao wakitazama.

Hapa ni hospitali na ni penye wagonjwa wenye tatizo la kuona ambao macho yao yanaeza kuwa yanauma ama haoni mbali. Wanakuja humu ili waweze kupimwa na kupewa glasi.

Hapa ni hospitalini na tunaona mtoto ambaye ameketi chini kando yake kunao mhudumu ambaye ni daktari ananajaribu kuandika vitu ambavyo ananiziona ama ugonjwa ambazo mtoto huyu anayo na kuipa suluhu ambayo wanaweza fanya ili kuyazuia.

Humu ni hospitalini na tunaona mgonjwa ambaye ameketi chini na amevalia shati kijani anadungwa sindano na huyu muuguzi.

Hapa ni kitengo cha kuwachunga watoto wachanga ambao wanao tatizo la kimwili kwa kuwa walizaliwa mapema kabla ya siku.

Hapa tunaona watu wawili ambao wamekaa chini, na inaonekana ya kuwa mmoja ni mgonjwa na mwingine ni daktari. Hawa wanazungumza na wanaonekana wakiwa na furaha sana.

Hapa ni hospitalini, na tunaona daktari ambaye anasimama, na yeye anajaribu kupatia dawa huyu mtoto mchanga ambayo ameshikwa

Humu kuna hitilafu ya moto ambayo inawaka kwa kasi sana. Imeweza kuchoma nyumba hii na bila watu wa kuzima hao watu wanaweza poteza vitu mingi sana hata maisha yao yamo hatarini.

Hapa ni hospitalini na tunaona Daktari ambaye amesimama . Kuna vitanda mbili na kunao mashine mbalimbali yanayo tumika kukiwa hospitalini.

Tunaona vikundi ya nzige ambao ni wengi sana na yaonekana yametua kwenye shamba la mtu. Kuna mkulima anajaribu kuyafuruga hawa ili watoke kwenye shamba lake.

Hapa ni kwenye jumba ambacho wamama wanazaa watoto na tunamuona mama ambaye anashika mtoto kwa utaratibu na kwa mwonekano akona furaha sana.

Hili ni idara ya USAID, ambayo wakati kuna mikasa kama uambukizi wa virusi ama ugonjwa yoyote, wanakuja ili waweze kuyaona na kama inatakikana kunyunyizia dawa, wanatuma watu ambao kuna ujeledi ili wasaidie.

Tunaona watu wawili. Mmoja amevalia maski kwenye uso wake na mkononi mwake amevaa glovu. Kuna huyo mwanamke kando yake. Anaonekana kujigaraza na kwa uso wake anaonekana kuwa na uchungu sana.

Haya ni tembe ya vitamin D ambayo huwa yanatumiwa kuzuia baadhi ya magonjwa katika mili zetu.

Hapa tunaona wamama ambao wamebeba mitungi kwenye vichwa yao, na inaonekana humu kuna kiangazi na maji wanatakikana kuenda kwa umbali wa mita mingi ili wapate maji.

Hili ni shindano pamoja na chupa ambalo lina beba dawa. Kwa mara nyingi mtu ukienda hosipitalini na ukuwe na ugonjwa mwilini, wahuguzi huwa wanatumia dawa fulani ili wakudunge ndio ugonjwa iishe kwa mwili.

Hapa ni shambani, tunoana watu ambao wamevalia nguo jeupe na inafunika mwili yao mzima. Wanaonekana kunyunyizia dawa kwenye mimea ambayo yamo kwenye shamba.

Hapa ni shambani na huyu mkulima ako ananyunyizia dawa kwenye haya mimea ambayo ameyapanda na anaonekana amevalia maski kwenye uso yake.

Hapa ni hospitalini na tunaona mgonjwa ambaye amelazwa kwenye kitanda na ameweza kuongezewa maji mwilini mwake. Inaonekana kuwa akona majeraha mengi kwenye miguu yake.

Hapa tunaona maji machafu sana ambayo yamefurika humu na kuna watu wawili ambao wako na besini na karaya na wanajaribu kuyachota maji haya na kuyamwaga kwengineko.

Huku tunaona tanki ya maji ndogo na kuna mtu ambaye amevalia maski yeye anaosha mkono yake kwenye hii akitumia maji na sabuni.

Hapa ni hospitalini na tunaona mama ambaye ameshika mtoto malaika kwa mkononi mwake na usoni pake anaonekana kuwa na furaha sana.

Humu ni hospitalini na tunaona mama ambaye ameshika mtoto huyu ili aweze kudungwa na daktari. Kando yao kuna madaktari ambao wamesimama na wanamtazama.

Hapa ni barabarani, na tunaona kuna mporomoko ambao umetokezea, na nusu ya barabara imekatika na kusombwa na maji, na inaonekana kuwa imenyesha mvua kubwa.

Tunaona maji ambayo ni machafu sana na yamefurika na ina ishara ya kwamba kuna mvua mingi imenyesha na kusababisha haya mafuriko kwa kuwa yameanza kuingia majumba ya watu.

Utengenezaji wa choo katika hudumiaji wa kibinadam ni ya maana sana kwa kuwa bila machumba haya waweza kupatwa na bahati ya magonjwa ama maradhi ambayo yanaweza kuleta fifo kwa watu.

Haya ni sodo na huwa yanatumiwa na wasichana wakiwa katika siku ya hedhi na inawasaidia kwa kuwa yanachunga hali yao ya kiafya.

Hawa watu wawili ambao wamesimama na wamevalia glovu kwenye mikono yao ni wauuguzi, na pamoja na hayo wamevaa meski kwa nyuso zao ili wakishika wagonjwa wasiweze kushikwa na magonjwa haya.

Humu ni hospitalini na tunaona wamama ambao wamepanga foleni wakiwa wameketi chini na huyu mama ameshika mtoto wake ili aweze kudungwa na daktari.

Hapa ni kwenye bomba ambalo maji yanatiririka na kuna paipu , na tunaona hao watu watatu ambao wao wameinama na wana nawa mikono yao.

Hapa ni mtoni na kuna watu ambao wameshindwa kuenda upande mwingine. Kuna mtu anabeba watu mgongoni mwake kuwavukisha upande mwingine.

Haya ni tembe ambayo kwa mara nyingi tunayapata kwenye maduka ya kuuza dawa ama ata kwenye hospitalini na yanatumiwa kupuguza maumivu mwilini.

Haya ni dawa ya tembe ya azithromycin na kwa mara mingi watu hutumia wakiwa na magonjwa kama vile homa mwilini mwao.

Hapa tunaona majumba ambayo yanaonekana yameanguka na kwa mwonekano yamesombwa na maji mengi ambayo yanaonekana ni machafu mno.

Mama huyu amelala kwenye kitanda na yeye anashika mtoto mchanga na kwa uso wake anaonekana kuwa anafuraha sana.

Hapa ni hospitali. Na tunaona mgojwa ambaye anadugwa sindano . Kando yao kuna box ambao huwa wanaiweka dawa hisije ikaharibika.

Tunaona mtu ambaye ameinua mkono yake na anaonekana kukimbia. Kwa muonekano anajaribu kuwatawanya hawa nzige wengi ambao wametua humu.

Hapa ni hospitalini na tunaona mgonjwa ambaye ameketi chini na amefungua mdomo wake wasi inaonekana ya kuwa daktari amengoa meno kwenye mdomo wake na kunao damu

Hapa ni chooni na tunaona mja huyu anajaribu kufanya usafi humu ili kuweza kuyazuia machafu yasiweze kusambaa.

Tunaona mgonjwa ambaye amefungua mdomo yake na daktari ambaye amevalia glovo ya samawati anaye chombo ambacho kinang'oa meno na ameweingiza kwenye mdomo wa mgonjwa.

Hapa ni hospitalini na tunaona kuna bibi ambaye ameketi chini, wananyunyizia dawa kwenye sikio lake, na hao wauguzi.

Hapa kuna mkutano na tunaona watu ambao wamevaa aproni ambayo ni samawati. Na wamejikusanya kwa mduara na kuna mama ambaye yuko katikati na anazungumza.

Dawa ya ayoni ina umuhimu mkubwa sana kwa watu ambao wako na damu chache mwilini, kwa kuwa ukimeza dawa hizi inakusaidia iongeze damu mwilini.

Hili ni tenki na huwa linatumiwa kuhifadhi maji ambayo watu wanatumia kama vile kuosha mikono ama hata kutumia kuyapikia chakula kwenye majumba yao.

Hawa watu ambao wamevalia maaproni na nguo nzito kwa kufunika miili yao kwa ujumla wanaonekana kuwa wananyunyizia dawa na inaonekana kuwa hii ugonjw a inatakikana uwe umevaa nguo usije ukapatwa nayo.

Haya ni machumba yanamoishi watu imejengwa ikitumika matope na nguo kwa upande mwingine kuna tanki inayoweka maji inawekwa ipande juu sana.

Tunaona daktari akiyavuta dawa kwenye sindano na mama amekaa kando yake. Tunaona huu mji ya kwamba pamekauka na watu hawa wanajenga majumba yao wakitumia matope.

Tunaona kundi la nzige ambao ni wengi sana. Na watu hawa wanajaribu kuyashtua ili waweze kuondoka kwenye mashamba yao.

Hawa ni nzige na wamejikusanya kwenye shambani. Tunaona mtu ambaye anajaribu kuwaguza hawa wadudu kwa kuwa wanaweza kuharibu mimea kwa wingi sana.

Tunaona daktari ambaye ameangalia maskioya mgonjwa huyu ambaye ameketi kwa utaratibu sana, kwa kuwa akifanya kosa lolote, mgonjwa anaweza umia sana.

Huku kwa muonekano ni hospitalini. Na tunaona daktari pamoja na mgonjwa, wote wamekaa chini na wako wakizungumza, ili muuguzi aweze kuujua nini ama ugonjwa gani ambayo mgonjwa anayo.

Hapa ni jumba la kuwalinda watoto wachanga ambao wana tatizo mwilini mwao na huku kwa mara nyingi huitwa nasari na mtoto anachungwa hadi aweze kupata nafuu.

Hili ni bango ambalo limeandikwa majina mbalimbali za magonjwa ambazo wanaweza tibu hawa madaktari wa kutumia dawa za msitu. Kwa mara nyingi watu wana imani ya kuwa wakitumia dawa haya wataweza kupona.

Tunaona watu ambao wanapanga foleni na wameshika mitungi mkononi, kuna mitungi ambayo yanachota maji, huu ni mradi ambao ulianzishwa na serikali ili watu waweze kupata maji.

Tunaona watu wanne ambao wamesimama, katika nyuso zao wamevalia meski na wawili wao wako katika kuosha mkono na kuna tangi ndogo ambayo maji yanatiririkia.

Tunaona watu ambao wamekusanyika kwa wingi. Wengi wao wamevaa maski nyusoni mwao. Na kuna watu ambao wamevaa nguo ya askari.

Tunaona watu wanne ambao wamezingira hii ndoo ambayo imo katikati yao. Inaonekana ya kwamba hao wanazungumza jinsi ya kuhifadhi ama mahali ambapo wanaweza weka huu mkebe ya maji.

Tunaona daktari akiyavuta dawa kwenye sindano. Amevalia miwani kwenye macho yake na kwenye mapua amevaa maski ili asije akaambukizwa ugonjwa na wagonjwa.

Tunaona matangi mengi sana ya oksijeni na huyu mtu anaonekana kuwa yeye mgaguzi katika kiwanda hiki kinacho toa gesi ya oksijeni.

Tunaona watu ambao wamevalia nguo mazito sana ambayo yamefunika mwili yao yote na ni nyeupe na mkononi wamevalia glavu ambaye ni nyekundu na wao wanajaribu kunyunyisia maji ama dawa kwenye ukingo wa ukuta.

Tunaona watu hawa wawili ambao wamesimama kwenye maji haya machafu ambayo yametokana kwenye mafuriko. Wamo kwenye hatarini ya kuambukizwa maradhi mbalimbali yanayotokana na maji haya.

Tunaona mtu ambaye meshika kwa mkono wake mtungi ambao uko na kambuni geoksidi . Yeye anajaribu kusima moto ambao uko kwenye huu ndoo.

Tunaona mtu ambaye ameketi chini na amedungwa sindano. Kuna watu walio nyuma yake, na wamepanga foleni wakingoja wapewe huduma hizi.

Hawa ni wauguzi na wamekaa chini kuiangalia meno ya mgonjwa huyu ambaye amelazwa chini. Mmoja anamulika na mwingine anajaribu kuyaingiza mavitu haya mitambo ya kuangalia meno.

Hili rumu ni nyumba ya kuitazama meno, na tunaona daktari ambaye amevaa glavu kwa mkononi mwake na anajaribu kushika mdomo ya mgonjwa ambaye ameketi chini.

Huyu mtu amevalia nguo mazito ambayo yamefunika mwili yake yote kuanzia uso wake mpaka miguu na amebeba mtungi ya dawa na yeye ananyunyizia haya majani

Tunaona daktari ambaye anapatia chanjo mtoto mchanga, mama ameshika huyu mtoto mndogo akimwangalia akipewa dawa.

Daktari huyo amevalia glavu kwenye mikono yake. Kwenye uso ameuvaa maski na amefungua mdomo ya mgonjwa ili kuangalia meno yake.

Hapa ni darasani na tunaona wanafunzi ambao wamekaa jini kwenye dawati zao. Kuna mtoto ambaye amesimama mbeleni mwao ili kuwaelezea mwalimu akiwa anasikiza.

Hapa ni shamba natunaona mkulima ameshika pengi na anajaribu kunyunyuzia dawa haya mimea , inaishara ya kwamba mimea haya yanaitaji kipimo cha dawa iliiwazuie kwa magonjwa mbali mbali .

Hapa ni kliniki na tunaona daktari ambaye ananyunyizia dawa kwenye mdomo ya mtoto. Kichwani pa daktari, amevalia glasi ambayo inafunika uso yake.

Tunaona tanuri ya moto, ambayo imeteketea kwenye msitu huu na kwa mara nyingi, huu mkasa kunatokezea wakati ambapo kuna kiangazi kubwa.

Tunaona watu ambao wanatembea kwenye maji haya ambayo yamefurika kwenye barabara. Wameshika viatu mikononi mwao ili maji isije kuyachukua.

Tunaona watu wawili ambao wameketi chini na wanaonekana kujadiliana. Moja anaonyesha mwengine meno ambayo zimeundwa za plastiki.

Hili ni tanuri la moto ambalo limetokezea kwenye msitu na tunaona ya kwamba inawaka kwa kasi sana. Hawa wazima moto wanajaribu kuizima lakini waonekana kushindwa.

Huku ni jumba ambalo wagonjwa wenye tatizo la meno wanakuja ili kushungulikiwa ama kupewa matibabu. Huyu mgonjwa amelala anaangaliwa meno na daktari.

Tunaona dawa na kipimajoto na mara nyingi mtu ukiwa na ugonjwa fulani, daktari anapaswa kujua kama joto mwilini imepanda na huwa anatumia hiki kipimajoto.

Hawa watu wamesimama wamevalia aproni refu ambayo ni nyeupe. Inaonekana ya kwamba hawa ni wafanyi kazi kutoka hospitalini.

Hapa ni hospitali , na tunaona mgonjwa ambaye ameshika dawa kwenye mkono wa kushoto na upande wa kulia ameshika resiti.

Tunaona watu ambao wamepanga foleni refu sana. Kuna watu wenye wameketi chini na kwa mwonekano wamekuwa wazee sana. Hawa ndiyo wameanziwa.